Mazingira ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi. Mtaalamu wa afya amevaa vazi kamili la kujikingfa likiwemo suti nyeupe, barakoa na miwani, akisimama karibu na kitanda cha mgonjwa. Mgonjwa amelala kitandani ,akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe na vifaa vya matibabu kama vile mashini ya kufuatilia mapingo ya moyo na viashiria vyengine vya afya ,vinaonekana karibu na kitanda.

Wahudumu watatu wa afya wamevalia sare za kijani kibichi, barakoa na kofia za matibabu wakisukuma mgonjwa aliyefunikwa na shuka nyeupe kwenye kitanda cha magurudumu. Wawili wamesimama kila upande wa kitanda hicho.

Mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini akiwa amefunikwa blanketi la samawati na miraba. Ameunganishwa na mashine mbalimbali za matibabu ikiwemo kifaa cha kufuatilia mapigo ya moyo na oksijeni ambacho kinachoonyesha namba.

Kundi la madaktari au wataalamu wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa, wakifanya upasuaji au utaratibu wa kimatibabu. Wanaonekana wamekusanyika karibu na mgonjwa au eneo la upasuaji wakiwa wamejikita kwenye kazi yao.

Mkono wa mtu ukiwa unatoa damu huku sindano ikiwa imechomekwa kwenye mfupa na kuunganishwa na mfuko wa damu ulio chini. Mtu huyo ameketi kwenye kiti chenye rangi ya samawati na anaonekana akishikilia mpira wa kijani mkononi.

Mwanamke labda muuguzi au mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na sare nyeupe akimpa sindano mwanamke mwingine begani. Mwanamke anayepokea sindano pia amevaa barakoa na nguo za kitamaduni. Mandhari inaashiria kituo cha afya au eneo la chanjo.

Mwanamke anayeonekana kuwa mfanyi kazi wa afya au mtaalumu wa maabara anachanganya kitu kwenye chombo chenye rangi nyeupe. Amevalia sare nyeupe ana nywele ndefu zilizofumwa. Dawati la mbao lina vifaa mbali mbali kama vile vitambaa vya samawati na vifaa vya matibu vilivyofungashwa.

Mfanyikazi wa afya ,labda nesi au daktari ,amevaa fulana ya njano yenye mistari na barakoa, akimpa sindano mtoto mgongoni mwa mkono. Inaonekana ni tukio la chanjo au matibabu katika mazingira ya shule au kituo cha afya.

Mwanaume aliyevaa barakoa akimkabidhi mwanamke anayembeba mtoto mdogo vitu flani labda chakula au vifaa vya usaidizi. Eneo linaonekana kuwa la jangwa au ukame lenye udongo na majengo machache ya kitamaduni nyuma kuashiria hali ngumu au kuhitaji wa msaada.

Mwanamke mja mzito akiwa amesimama mbele nyumba akiongea na muhudumu wa afya au mfanyi kazi wa jamii, wote wawili wamevaa barakoa za kujinga huku muhudumu akiwa ameshika faeli na kitabu cha kurekodi taarifa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje ya nyumba ndogo ya kitamaduni yenye paa la nyasi. Mtu mwingine, akiwa amevalia kofia na barakoa, anapima shinikizo la damu la mwanamke huyo kutumia kifaa.

Lori jeupe lililogeuzwa kuwa mobile clinic likiwa na maandishi upande wake. Kuna ishara ya msalaba wa samawati ikionyesha huduma za afya. Mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na meza nje ya lori. Eneo linaonekana kuwa wazi na miti michache na anga la samawati lenye mawingu.

Wanawake watatu wamesimama mbele ya hema kubwa mbele ya kitambaa lenye bango, bango hilo linaonyesha ushirikiano tofauti likihusu mradi wa afya. Hema linaonekana kuwa limetumika kama kliniki ya nje au kituo za huduma za afya ya kijamii.

Kliniki imesimama katika eneo la vijijini ikitoa huduma za afya kwa jamii. Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na watoto wamekusanyika karibu na gari hilo jeupe lenye alama ya msalaba wa samawati wakisubiri kupata huduma.

Ukumbi ya mtibabu au huduma za zfya ya jamii ambapo watu wanakusanyika kwa ajili ya kupata huduma. Mbele mtaalamu wa afya mwenye nywele ndefu zilizosokotwa anaonekana akihudumia mgonjwa huku meza ikiwa imejaa dawa na vifaa vya matibabu.

Mtu akifanyiwa utaratibu wa kung'arisha meno au matibabu mengine ya meno. Mtu huyo amevaa miwani maalum ya kujikinga na mwanga na mdomo wake umefunguliwa kwa kifaa cha kusaidia kuweka wazi. Meno yake yanaonekana yaking'aa chini ya mwanga wa samawati unaotokana na kifaa kinachoshikiliwa na mkono, uliovaa glavu nyeupe.

Seheyya uso ya mwanaume mweusi akicheka huku akishikilia kijiti mdomoni mwake. Ana meno meupe na safi ingawa jino moja la mbele linaonekana kuwa limeanguka. Kijiti anachoshiklia mkononi linaonekana kama mswaki wa asili.

Mtu akitumia kijiti cha kusafisha meno kinachojulikana kama mswaki kusafisha meno yake. Meno yanaonekana kuwa na madoa au unjano na mtu huyo anaonekana akifanya juhudi kusafisha.

Mdomo uliofungiliwa na kuonyesha meno ya juu na chini. Inaonekana kuna jino moja la juu lililovunjika au kukatika katikati na mapengo mengine kati ya meno ya juu. Mdomo umefunguliwa kwa kutumia kifaa cha kusaidia kuweka mdomo wazi kinachotumiwa mara mingi na madaktari wa meno.

Kinywa cha mtu mweusi akiwa anatabasamu na kuonyesha meno Yake meupe . Meno hayo yanaonekana kuwa Safi na yamepangwa vizuri huku midono ikiwa na rangi nyekundu iliokolea, kuna mstari mweupe mwema unaopita katikati ya picha ikiashiria mkawanyiko au ulinganisho.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi kidogo na brashi ya yeno yenye rangi ya zambarau ikiwa inasugua meno ya juu. Meno yanaonekana meupe na safi. Picha ina mtindo wa kisanii au kama uchoraji.

Uchunguzi wa meno ambapo daktari wa meno akiwa amevaa glavu za samawati anatumia kioo kidogo na kifaa cha meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa umefunguka ukionyesha meno safi na yenye afya.

Sehemu ya juu inaonyesha kinywa cha mtu chenye meno ya juu yaliyovunjika au yenye pengo katikati. Meno mengine pia yanaonekana kuwa na rangi isiyo sawa. Sehemu ya chini inaonyesha kinywa hicho chicho baada ya matibabu ambapo meno yaliyokuwa yamevunjika yamerekebishwa na kuonekana yamekamilika na meupe.

Chumba cha daktari wa meno kikiwa na kiti kikubwa cha rangi ya samawati kilichoundwa mahususi kwa ajili ya wagonjwa wa meno. Kuna vifaa mbalimbali vya kisasa vya meno vilivyowekwa karibu na kiti hicho vikiwemo taa maalum.

Sehemu ya chuni ya uso wa mwanamume mwenye ngozi nyeusi akitabasamu na kuonyesha meno yake meupe na safi. Ana ndevu fupi zilizonyolewa vizuri kuzunguka mdomo na kidevu chake. Midomo yake inaonekana yenye afya na tabasamu lake linaashiria furaha.

Mkono wa mtu aliyevalia glovu ya samawati ya matibabu, akishika chombo chenye mpini wa njano, labda kwa ajili ya matibabu ya meno au upasuaji mdogo. Chini ya mkono huo, kwenye meza iliyofunikwa kitambaa cha samawati, kuna vifaa vingine vingi vya chuma vilivyong’aa pamoja na pamba au chachi.

Mwanamume akiwa amefungua mdomo wake huku daktari wa meno akitumia kibano cha meno au kifaa kingine cha daktari wa meno ndani ya mdomo wake. Meno ya mwanamume huyo yanaonekana meupe na safi. Picha inaashiria utaratibu wa matibabu ya meno, labda kung'oa jino.

Kundi la watu, wakiwemo watoto wote wakiwa wamevaa helmeti za manjano na nguo za kazi zenye rangi nyeusi au giza. Wako katika eneo lenye kifusi mingi, kinachoonekana kama mabaki ya jengo lililobomoka au eneo la uchafu wa ujenzi.

Eneo lililofurika na maji ya kahawia labda kutokana na mvua kubwa au mto kufurika. Maji yamefunika sehemu kubwa ya chini ya nyumba zilizonjengwa kwa mambati ambazo zinaonekana ziko katika hali duni na zimeinuka juu ya nguzo za mbao.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya kijani kibichi na wengine fulana nyekundu. Wanaonekana wamesimama nje katika eneo ambalo linaweza kuwa la ujenzi au mradi fulani. Watu wawili wanawake waliovalia hijabu pia wanaonekana.

Mwanaume aliyevaa sare kamili za zimamoto akiwa amesimama mbele ya gari la zimamoto jekundu. Amevaa kofia ngumu ya njano, jaketi na suruali ya rangi ya kahawia na njano na buti nyeusi. Mikononi mwake ameshika kifaa kinachoonekana kama msumeno au zana nyingine ya kukatia akionyesha utayari wake wa kazi.

Shughuli ya usambazaji wa misaada ambapo bidhaa nyingi zikiwemo magodoro au vifurushi vya msaada vimepangwa chini. Watu kadhaa baadhi wakiwa wamevalia kofia wanaonekana wakishiriki katika usambazaji huo.

Kundi la watu ndani ya boti ndogo katikati ya maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia, wakiwa wamezungukwa na miti iliyozama nusu. Baadhi ya watu wamevaa jaketi za kuokoa maisha zenye alama nyekundu na msalaba mwekundu, kuashiria kuwa ni shughuli ya uokoaji au msaada.

Shughuli ya uokoaji katikati ya mafuriko makubwa ambapo maji ya kahawia yamefunika eneo kubwa. Watu waliovalia jaketi za kuokoa maisha na sare nyekundu wanaonekana wakisaidia kuokoa mtu mdogo labda mtoto kutoka kwenye maji.

Eneo lililoadhiriwa vibaya na mafuriko, huku maji ya kahawia yakifunika kila mahali na kubomoa miundombinu. Watu wawili waliovalia jaketi za kuokoa maisha za rangi ya chungwa, wanaonekana wakijaribu kutoa msaada au kuokoa mali katika mazingira magumu. Takataka na vifaa vya ujenzi vilivyobomoka vimetapaka, ikionyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko.

Pipa kubwa jeusi la taka lililofurika na kufanya taka kumwagika nje. Juu ya pipa, kuna taka za aina mbalimbali. Chini, kuna majani yaliyokauka na taka chache zilizomwagika. Nyuma kuna ukuta wa matofali na mmea mdogo kwenye chombo.

Nyumba iliyoharibika vibaya, labda kutokana na tetemeko la ardhi au janga jingine la asili huku ardhi ikionekana kusambaratika. Sehemu ya nyumba imepindika na baadhi ya vitu vimetawanyika chini ikiwemo fremu ya chuma na vitu vingine visivyoeleweka.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ya chini ya maji, labda ndani ya bahari. Miamba ya matumbawe yenye maumbo na rangi mbalimbali, ikiwemo matumbawe yenye rangi ya machungwa na manjano yanafanana na feni, yanaonekana yamejaa. Samaki wa aina na ukubwa tofauti wanatanda kwa wingi kwenye maji ya samawati yenye mwanga.

Eneo kubwa la msitu lililokatwa miti sehemu ya mbele inaonyesha shina kubwa la mti uliokatwa na ardhi iliyojaa magogo madogo matawi na udongo uliofukuliwa nyuma kuna safu ya miti, iliobaki ikionyesha mipaka ya msitu ambao haujakatwa bado.

Shughuli ya ukusanyaji wa takataka katika eneo lenye makazi duni. Watu kadhaa wakiwemo baadhi waliovalia fulana za kijani wamesimama karibu na mifuko mingi ya takataka yenye rangi ya samawati iliyowekwa chini.

Mtoto mchanga mweusi akipiga magoti na kunywa maji moja kwa moja kutoka kwenye bomba la chuma linalotiririsha maji mengi. Maji yanaonekana yakimwagika kutoka mikononi mwake na anaonekana akifurahia maji hayo safi.

Shamba kubwa la chai lenye majani mabichi yanayonyauka chini ya jua la machweo au mawio. Majani ya chai yamepangwa vizuri, na yanafunika eneo kubwa yakionyesha kilimo chenye tija. Anga ni ya kupendeza, ikiwa na rangi za samawati, zambarau, na machungwa, zinazotokana na miale ya jua.

Mkulima, aliyevalia kofia, suti ya samawati, na glavu nyekundu, anafanya kazi shambani. Ameinama akipunguza magugu au kupanga mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari. Karibu naye, kuna toroli na kijani vilivyojaa mboga, za majani ikiashiria mavuno au kazi inayoendelea shambani.

Chumba zenye Kuta za rangi ya njano na dirisha kubwa lenye vioo. Juu ya meza meupe kuna mizani cha kupimia watoto wachanga na kifaa cha kupimia urefu wa watoto. Kwenye ukuta wa nyuma kuna chati za ufuatiliaji wa ukuaji wa wototo zikiwa zimepandikwa.

Meza ya chuma isiyo na madoa, iliyo na vifaa vya kimatibabu au mahabara. Juu ya meza hiyo, kuna sanduku la glavu nyeupe za matibabu. Ukutani, kuna vibakuli vya plastiki vya rangi tofauti, nyekundu, samawati, kijani, kijivu na nyeusi, vilivyojaa vifaa vidogo vinavyofanana na chupa au dawa.

Kifaa kinachofanana na mtungi wa shinikizo labda kiuwa vimelea kinachotumika kwa ajili ya kutakasa vifaa vya kutumia mvuke wa shinikizo la juu. Kifaa hicho kina rangi ya chuma na kinakipima shinikizo juu yake.

Mtoto mchanga amelala ndani ya kipuzi cha watoto wachanga cha uwazi katika kituo cha afya, muuguzi au mfanyi kazi wa afya amesimama karibu na kifaa hicho akionekana kumuangalia mtoto.

Troli ya chuma enye magurudumu ilio jaa vifaa vya matibabu ikiwa imesimama kwenye korido ya hospitali, juu ya troli hio kuna vitu kama vile chuba za dawa vifaa vya sidano na kitambaa cha kua vijidudu.

Vitu viwili vinavyofanana na vuvuzela vidogo au vifaa vya kupigia kelele ,kimoja kikiwa cheusi na kingine chekundu. Vitu hivi vimewekwa juu ya meza ya kijani na sehemu ya miguu ya mtu inaonekana chini ya picha ikionyesha kuwa picha imepigwa kutoka juu.

Kinguo cheusi cha kuvalia goti. Ina tundu jeupe katikati inayoonyesha eneo la goti. Pia kina kamba mbili za kubana ambazo zinaonekana kuwa kwa ajili ya kujifunga.

Rundo kubwa la magodoro mengi yaliyofungashwa kwa plastiki nyeusi yakiwa yamepangwa juu ya kila moja. Magodoro hayo yamekusanywa katika eneo la wazi labda karibu na rola au duka la jumla yakiwa tayari kusafirishwa. Chini ya magodoro kuna sakafu ya matofali mekundu yaliyopangika vizuri.

Mfumo wa kunyunyiza damu hospitalini ambapo damu inaonekana ikitiririka kutoka kwenye mfuko hadi kwenye chupa ndogo ya kudhibiti mtiririko. Bomba na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana vikiwa vimeunganishwa na damu inaonekana kuwa nyekundu na nzito.

Ujenzi wa kidigitali na kifaa cha matibabu, labda incubator za watoto wachanga, ikioyesha vigezo mbalimbali. Skrini inaonyesha kiwango cha unyevu, oxigeni, hali joto ya hewa na hali joto ya ngozi. Pia inaonyesha tarehe na saa.

Kifaa cha kisasa cha kupima shinikizo la damu cha kidijitali kikiwa na skrini kubwa inayoonyesha vipimo. Skrini inaonyesha shinikizo la juu la mia moja na nane na shinikizo la chini na sitini na tisa pamoja na mapigo ya moyo ya sabini na nane kwa dakika.

Sehemu ya chumba cha hospitali labda wodi ya watoto au ya wagonjwa mahututi. Kuna mfumo wa dripu uliotundikwa, huku chupa ya dripu ikiwa na kiwango cha maji na bomba ikielekea chini. kwenye ukuta ya rangi ya waridi na nyeupe kuna mabango kadhaa yenye maelezo ya kimatibabu.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa na blanketi la rangi juu ya kitanda kuna vifaa vya kimatibabu vilivyowekwa ukutani ikiwemo chupa za matibabu na vifaa vya kusaidia kupumua.

Mwanamke anayeweza kuwa muuguzi au mfanyakazi wa afya, ameketi na anaonekana akijaza fomu au kuandika kitu. Amefunga nywele zake na amevaa barakoa ya samawati na miwani.

Mtu akifunika uso wake kwa mikono yake akionyesha hisia za huzuni, dhiki au kupata tamaa. Uso wa mtu huyo umefichwa kivulini. Picha imepigwa kwa rangi nyeusi na nyeupe ikiongeza hisia ya uzito na huzuni.

Mfanyikazi wa afya, labda nesi au daktari amechoka sana na mwenye huzuni. Amevaa sare za matibabu na glavu za samawati , na barakoa yake imeshushwa chini kwenye kidevu chake.

Kisanduku kidogo cha dawa kinachoitwa Dentamol. Kisanduku kina rangi ya machungwa hafifu na kina picha iliyochorwa ya jino lenye mizizi upande wa kushoto. Maelezo ya dawa ikiwemo matumizi na kipimo yameandikwa kwa herufi ndogo juu yake.

Mtu anapewa sindano mkononi labda chanjo ya Covid-19 kama inavyoonekana kwenye lebo ya chupa ya sindano. Mtoa huduma amevaa glavu za samawati na anaishika sindano kwa uangalifu. Mkono wa mgonjwa umefunuliwa kidogo na sehemu iliyobaki ya bega imefunikwa na nguo.

Mkono wa mtu mzima ukinyanyua mdomo wa mtoto mchanga huku kidole cha gumba na kidole cha shahada zikishikilia kidonge kidogo cha rangi ya samawati na kupeleka mdomoni mwa mtoto. Kidonge kingine kinaonekana mkononi mwa mtoto.

Mtoto mchanga akihudumiwa na wauguzi, au madaktari wawili, ambao, mikono yao tu ndio inayoonekana ikiwa imevalia glavu nyeupe. Mtoto amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali, na anaonekana akipokea matibabu au utunzaji wa kimatibabu, labda akipakwa mafuta, au dawa.

Jalada la ripoti au campaign iliopishwa na shirika la afya dunia na UNISEF. Kichwa kikuu ni wito wa dharura wakujukuwa hatua na inahusu ajili ya kusuia na kukabiliana na milibuko ya surua na polio .

Mtoto mdogo amelala kitandani akiwa na bendeji nyeupe kichwani na bomba dogo la matibabu puani, likionyesha anaweza kuwa mgonjwa au anapokea matibabu. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukiwa umeshika mkono wa mtoto, ishara ya faraja na utunzaji.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitambaa chenye miraba mingi kilichowekwa juu ya kitanda. Mtoto amevalia fulana na suruali fupi za picha za matunda. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimshika mtoto labda akimvalisha au kumtunza.

Mwanamke, labda mfanyikazi wa afya akiwa amevaa barakoa na fulana ya samawati, akimpa chanjo mtoto mdogo. Mtoto ameinua kichwa juu na mwanamke anaonekana akidondosha matone ya chanjo kinywani mwa mtoto.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa koti la manjano na fulana akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mama au mlezi wa mtoto ameketi karibu akitazama. Mtoto anaonekana akifungua mdomo wake kwa chanjo. Hii inaashiria kampeni ya chanjo labda ya polio ikifanyika katika jamii.

Kampeni ya chanjo au utoaji wa matone ya dawa. Mwanamke mmoja anayeonekana kama mhudumu wa afya akiwa amevalia koti la samawati na nguo yenye rangi za kiafrika ,anatoa matone ya dawa au chanjo kwa mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti cha plastiki cha kijani kibichi.

Mwalimu mwanamke amesimama karibu na meza ndogo huku watoto wanne wadogo ambao wanaonekana kuwa na umri wa chekechea wakiwa wameketi na kuchora. Watoto hawa wamevalia nguo za kawaida na wanatumia penseli za rangi kuchora kwenye karatasi zao.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mchanga matone ya chanjo mdomoni kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki. Mtoto ana nywele fupi zilizokunjamana na anaonekana amelala chali akitazama juu.

Wodi ya hospitalin au kituo cha afya ambapo wagonjwa wengi wamelala kwenye vitanda vya chuma vilivyopangika. Mwanamke mmoja ameketi kitandani akimshika mtoto mchanga na anaonekana akizungumza na msichana mdogo aliyeketi kwenye kitanda kingine karibu naye.

Bega la mtoto mchanga likiwa na alama ndogo ya chanjo. Alama hiyo inaonekana kama kidonda kidogo au kovu bado halijapona kabisa ikiwa na rangi nyepesi katikati. Ngozi inaonekana laini na nyororo na sehemu ndogo ya kidevu na sikio la mtoto vinaweza kuonekana kwa mbali.

Kundi la wanawake na watoto wakiwa wamekaa au kusimama nje kwenye nyasi kavu, mbele ya majengo yanayonekana kuwa rahisi au ya makazi. Baadhi ya wanawake wamebeba watoto wachanga uku wengine wakionekana kupumzika au kusubiri.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa na blanketi na rangi ya machungwa. Mikono miwili ikiwa imevalia glavu nyeupe inaonekana ikimhudumia mtoto labda ikivalisha nepi au kumpa matibabu.

Mikono ya mtu ikioshwa chini ya maji yanayotirika kutoka kwenye bomba la sink la chuma. Mikono imejaa sabuni au povu ikionyesha mchakato wa kunawa mikono. Mtazamo wa picha unaelekea chini kwenye sink .

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amelala chini kwenye nyasi za uwanja. Amevalia soksi ndefu nyekundu na viatu vya kuchezea mpira. Mchezaji huyo anaonekana akishikilia goti lake, jambo linaloashiria amepata jeraha au maumivu.

Muendesha biskeli wa milima, amevalia kofia chuma na mavasi ya kujinga ameketi jini karibu na biskeli yake ilioanguka, anaonekana akishika makoti yake labda akipumzika baada safari ngumu au labda amejeruiwa kidogo.

Mashini ya mazoezi ya viungo ikiwa na rangi nyeusi na sehemu za chuma zenye kungaa. Mashini hii ina viti na sehemu ya kushughulikia na deski za uzani pamoja na pendin nyekundu za mazoezi zilizofungwa chini.

Mwanaume akiwa amejifunga mkono wake wa kushoto kwa bandeji nyeupe. Anaonekana akishika au kurekebisha bendeji hiyo kwa mkono wake mwingine. Amevaa fulana ya samawati na koti la kahawia lisilo na mikono.

Mikino miwil ya mtu ikiwa wazi ikiwa imeelekezwa juu na viganja vilivyotazamana na mpiga picha. Ngozi ya mikono inaonekana kuwa ya rangi nyeusi na kuna bangili na saa zimevaliwa kwenye vifundo vya mikono. Mistari ya viganja mikono inaonekana wazi na picha imepigwa kwenye mandhari nyuma nyepesi ikisisitiza mikono yenyewe.

Mkono wa mtu ambao umefungwa bandeji nyeupe, ukiwa umelazwa juu ya kitambaa au shuka la rangi ya samawati. Inaonekana ni mkono uliopata jeraha au unahitaji matibabu na bandeji imefungwa vizuri kuzunguka sehemu ya kiganja na kidole gumba.

Mkono wa mtu ukiwa umelazwa juu ya kitambaa cha samawati, labda katika mazingira ya matibabu, au baada ya upasuaji, kuna nyuzi za kushona zinazoonekana kwenye kiganja cha mkono, zikionyesha jeraha lililoshonwa hivi karibuni.

Mmea mdogo wenye majani membamba na marefu kumepandwa ardhini. Karibu na mmea huo kuna mimea mingine midogo iliyopandwa kwa safu ikiashiria kuwa ni shamba au bustani. Nyuma ya mimea kuna jengo la mbao lenye paa la rangi ya kutu.

Eneo la mashambani lenye nyasi ndefu na mimea mbalimbali. Kushoto kuna mimea inayofanana na mahindi ikionyesha shughuli za kilimo. Kwa mbali kuna uzio wa mbao unaopita katikati ya miti na vichaka.

Mimea iliyo nyooka kama miparachichi au mimea mwingine ya kufunika ardhi, ikiwa na majani mabichi mengi na maua machache ya rangi ya zambarau. Jua linaonekana likichomoza kutoka upande wa kushoto, likitoa miale ya mwanga, na anga la samawati lenye mawingu meupe linaonekana juu.

Shamba la vitunguu maji ambapo mimea mirefu ya kijani imepandwa katika mistari baadhi ya majani yameanza kugeuka manjano kuashiria labda yanahitaji maji au yanafika ukomavu nyuma ya mimea hio kuna ua la mbao.

Mandhari ya asili yenye mimea mirefu yenye maua ya manjano mbele nyuma kuna eneo kubwa la kijani kibichi linalofanana na shamba au malisho na miti inaonekana kwa mbali anga ni samawati na safi likiashiria hali ya hewa nzuri na jua.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi yenye umbo la moyo. Mishipe ya majani inaonekana wazi, ikionyesha muundo wake wa asili. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea mingine na miti mirefu ikionyesha kuwa picha imepigwa katika mazingira ya msitu au bustani.

Kichaka kikubwa chenye majani mengi na maua madogo meupe na ya waridi yaliyotawanyika. Rangi ya majani ni kijani kibichi na baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa na vivuli kutokana na mwanga wa jua. Kichaka hiki kinaonekana kustawi vizuri na kimejaza fremu nyingi ya picha.